Wataalamu wa afya ya kinywa wakiendelea kumuangalia mgonjwa huyo kwa ukaribu na umakini mkubwa kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia, ili kuhakikisha mgonjwa huyo anapatiwa huduma stahiki bila kukosea chochote katika kutoa huduma hiyo.

Mtaalamu wa afya ya kinywa akiendelea kumhudumia mgonjwa wake kwa umakini mkubwa, ili kuhakikisha anampatia mgonjwa huyo huduma stahiki bila kukosea chochote katika kutoa huduma hiyo muhimu ya kinywa.

Wataalamu wawili wa afya ya kinywa, wakiendelea kumhudumia mgonjwa wao kwa kutumia njia za kisasa na kiteknolojia na vifaa ambavyo vimekua ni kiteknolojia zaidi ,wakiongeza umakini wao katika kufanya zoezil hili, ili kuhakikisha wanampatia matibabu stahiki mgonjwa huyo.

Mkusanyiko wa wagonjwa wakiwa hospitalini. Mkusanyiko huu unajumuisha wanaume na wanawake wakiwa wamepanga foleni kwa ajili ya kuweza kusubiria huduma, waweze kumuona daktari na kila mmoja apatiwe matibabu stahiki ili aweze kupona na kurejea katika afya yake.

kundi la matabibu wakiendelea na shughuli ya upasuaji wa umakini mkubwa kutumia njia za kisasa na za teknolojia, zinazohusisha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kisasa na teknolojia zaidi ili kuweza kufanikisha zoezi la kumtibu mgonjwa huyo kumpatia huduma stahiki bila kukosea chochote.

Kundi la matabibu wakiendelea kufanya shughuli ya upasuaji kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa na ya kiteknolojia. Inahusisha matumizi ya vifaa mbalimbali vya kisasa na vya kiteknolojia wakitumia umakini uliyo kuwa mkubwa kabisa ili kuhakikisha wanampatia mgonjwa huyo huduma stahiki.

Mkusanyiko wa wataalamu mbalimbali, wakiendelea kumfanyia mgonjwa huyo upasuaji kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa na ya kiteknolojia zaidi kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya kiteknolojia kwa umakini mkubwa, na kuhakikisha mgonjwa huyo anapata matibabu stahiki kulingana na ugonjwa wake.

Dawa za asili zilizoandaliwa na kuwekwa katika vyombo maalumu, dawa hizo zilizotengenezwa kutokana na miti shamba pekee. Matumizi ya dawa za asili yana faida kubwa katika mwili wa binadamu, kwani yameepukana na matumizi ya kemikali katika uandaaji wake.